Watu wenye sura zilizopakwa rangi ya bendera ya taifa wanatabasamu wakishangilia pamoja. Miwani ya jua yenye rangi ya dhahabu, zinang'aa zikionyesha matumaini makubwa. Kila mmoja anaungana na wengine katika kusherehekea umoja wao.

Hadhira imeketi wakisikiliza kwa makini maelezo yanayotolewa na viongozi wao. Mazungumzo yanaendelea kwa umakini huku kila mmoja akijua umuhimu wa jukumu lake. Hili ni jambo la kujenga uhusiano na kila mazungumzo ni hatua muhimu kuelekea mustakabali bora.

Maelewano na mazungumzo yanashika kasi katikati ya umati wa watu waliovalia rangi nyekundu. Tatu kati yao wanazungumza kwa umakini kila mmoja akitoa mchango wake. Nyuma yao umati wa watu unaonyesha uungaji mkono mkubwa wa viongozi wao.

Katika umati uliojaa shauku, furaha inatawala . Mashabiki wa wamefungua mkono yao juu, wakishangilia kwa sauti kubwa. Bendera ya taifa imeshikiliwa kwa fahari, ikionyesha umoja na utaifa. Ni wakati wa kusherehekea na hisia za watu wote zimeungana.

Katika uwanja uliojaa msisimko, mtu amesimama mbele ya umati mkubwa. Amebeba bango lenye ujumbe wa matumaini akiwa na mavazi yenye rangi ya kijani na nyeupe. Mashabiki wamevalia mavazi yenye rangi ya timu yao wakishangilia na kuonyesha umoja wao.

Tangi la maji jeusi limewekwa juu ya jukwaa la chuma lililounganishwa na jengo. Mlingoti wa chuma unaounga mkono jukwaa, una ngazi ndogo ya kupanda. Chombo kingine cha kiuhifadhi maji kinaonekana kwa mbali.

Dawati jeupe la huduma ya habari linasimama katika ukumbi mpana kama kituo cha maarifa kínachowangoja wanaotafuta muongozo. Nembo za huduma Kenya zinapambana pande zake ahadi ya huduma bora na inayopatikana kwa wote.

Katika ofisi ya uhamiaji, mtaalamu anatoa huduma kwa umakini wa hali ya juu. Watu wanasubiri kwa utulivu wakijua umuhimu wa jukumu lao. Kila hatua katika ofisi hii inalenga katika kutoa matumaini kwa watu wanaohitaji.

Umati mkubwa umejikusanya ukishangilia kwa sauti kubwa na shauku, kila mtu ameungana na wengine akisherehekea tukio la kipekee, rangi tofauti za mavazi zinasimama zikionyesha umoja wa umati wote.

Kundi la watu wanafurahia tukio, wakionyesha ishara za furaha na ushindi. Mmoja ameshika bendera ya Kenya na wengine wamevalia mavazi inayoashiria utaifa. Wanaonekana wamekusanyika pamoja wakiwa na tabasamu usoni na kuonyesha umoja.

Maendeleo yanajengwa kwa kasi huku mashine kubwa ikifanya kazi ngumu. Mabomba makubwa yamewekwa kwa uangalifu, yakiwa yameandaliwa kwa ajili ya ujenzi. Hili ni jambo la kujenga uhusiano na kila bomba lina ahadi ya mstakabali bora.

Watu wanashangilia kwa sauti, wakiwa na bango lenye jina la timu yao. Mavazi ya kijani na nyeupe yanawajaza huku kila mmoja akionyesha upendo wake kwa mchezo. Ni wakati wa kusherehekea na hisia za watu wote zimeungana.

Bomba la maji linaelekea kwenye mfereji wa saruji likitoa maji katika eneo la wazi. Eneo hilo limezungukwa na nyasi ndefu, miti midogo na uzio wa waya. Bomba linaonekana kuwa n kutu likiashiria matumizi ya muda mrefu.

Mwanamke amevaa mavazi ya heshima akiwa na sura yenye hekima. Yeye huwasilisha ujumbe wa matumaini na mabadiliko kwa wote wanaomsikiza. Hili ni jambo la kujenga uhusiano kujiamini na kila mazungumzo ni hatua muhimu kuelekea mustakabali bora.

Maafisa wanasimama kwa pamoja wakionyesha mshikamano na ari ya kutoa huduma bora. Mmoja anatoa maelezo kwa umakini huku wengine wanamskiliza. Mazungumzo haya yanaonyesha damira ya dhati ya kuboresha utendaji na kutoa huduma zenye ubora.

Katika hafla iliyojaa furaha viongozi na wanachama wanasherehekea ushindi, kila mmoja amevalia mavazi ya chama akionyesha umoja wao. Glesi zimeinuliwa zikitoa ahadi ya mafanikio.

Wachezaji wanakimbia kwa kasi wakionyesha nguvu na utayari wao. Rangi ya samawati na kijani inang'aa ikionyesha umoja na matumaini. Kila mmoja anatabasamu la furaha akisherehekea mchezo na juhudi.

Nje ya jengo kuu la utawala, watawala wawili wanatoka kwa heshima na ujasiri. Mmoja amevaa mavazi ya mahakamani, mwingine amevaa suti ya kisasa akileta hisia za utawala wa kisasa. Wanaenda mbele kwa ujasiri wakiwa tayari kwa majukumu yao muhimu.

Wachezaji wawili wa soka wanashindania mpira kwenye uwanja wa kijani. Mchezaji mmoja amevalia jezi nyeupe, na mwingine amevaa jezi ya rangi ya chungwa. Nyuma yao, wachezaji wengine na waangalizi wanaonekana.

Watu wawili wana tembea pamoja waki onekana waki zungumza mmoja ame valia mavazi rasmi yama hakama na mwengine ame valia suti ya samawati wote wana tabasamu usoni na wanaonekana wame pumzika.

Maisha ya kila siku yamejaa shughuli na mwingiliano, watu wakishauriana na kumweleko, katika kituo cha huduma kuna utulivu wa kuzungumza na kujua kinachoendelea, wahudumu wanajitolea kusaidia kila mmoja wakiwa wamevalia sura ya kirafiki na tabasamu.

Shauku unajaza hewa huku mashabiki wakishangilia kwa umoja. Mwanamke amevaa jezi ya timu akiwa amesimama kwa ujasiri mbele ya umati. Kila mtu anatabasamu la furaha akisherekea matumaini ya ushindi. Ni wakati wakushangilia na kuonesha utaifa.

Upande wa kushoto wa ripoti, kuna michoro ya watu watatu waliounganishwa na mishale. Upande wa kulia kuna nyundo ya hakimu, ripoti inaonekana kuonyesha jinsi ya kutatua mizozo nchini Kenya.

Uchapakazi na uaminifu unakutana kwenye kaunta. Mtaalamu mwenye tabasamu anatoa huduma kwa wateja akihakikisha kila miamala inafanyika kwa wepesi. Kelele za ofisi zinazunguka hewani zikisisitiza harakati za kila siku.

Viongozi wanatembea kwa heshima na kujiamini wakiongoza umati katika tukio muhimu. Wamezungukwa na walinzi na wasaidizi wakijenga hisia ya umuhimu na mamlaka. Hadhira inawatazama ikisubiri kwa hamu kile watakachokifanya.

Kundi la watu watano wamesimama pamoja mmoja wao akiwa katikati amevalia suti nyeusi wanawake wawili wamevaa mavazi rasmi ya mahakama pendera mbalimbali zinaonekana nyuma yao wote wanaonekana wakiwa katika hafla rasmi.

Mwanamke amevaa kofia jekundu akisimama kwa ujasiri mbele ya mtaalamu. Wawili wanatazama karatasi kwa umakini wakishiriki katika kazi ya ofisi. Kila mmoja anaelezea matumaini yake kupitia ishara ya utulivu.

Viongozi wamesimama kwa pamoja wakionyesha mshikamano wa kutoa huduma bora mmoja anatoa maelezo kwa umakini huku wengine wqkimsikiliza. Mazungumzo haya yanonyesha dhamira ya dhati ya kuboresha utendaji na huduma zenye ubora.

Wachezaji wa mpira wa wavu wanashindania mpira juu ya wavu. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya kijani na nambari kumi na tano na wengine wamevalia jezi nyeupe na nambari sita na mbili. Mashabiki wanaonekana wameketi nyuma yao wakifuatilia mchezo.

Watu wamekaa mezani wakijaza fomu na nyaraka. Wote wamejikita katika kazi zao wakiwa wamefunikwa na nishati ya kazi. Watu wengine pia wanangoja nyuma yao.

Rangi za bendera zimepakwa usoni zikionyesha upendo na kuvunia nchi. Tabasamu la furaha linajaa kwenye nyuso za watazamaji wakifurahia pamoja. Kila mmoja anaungana na wengine katika kushangilia huku mioyo yao ikijawa na shauku na uzalendo.

Wanaume wawili wanazozana vikali juu ya mpira, kila mmoja akijaribu kuudhibiti. Wachezaji wengine wanawatazama kwa umakini wakiwa tayari kuchukua hatua. Hali ya uwanja imejaa msisimko na ushindani mkali.

Shangwe na kelele zinatanda katika uwanja wa michezo zikiashiria furaha na matumaini ya ushindi. Mashabiki wamekusanyika pamoja wakiungana kuunga mkono timu pendwa. Kila mmoja ana bendera mikononi akipeperusha juu kwa furaha na shauku.

Katika uwanja wa mchezo nguvu na ushindani uonekana wazi wachezaji wamejitahidi kufikia lengo moja wakitumia nguvu zao zote. Hali hii inaonyesha jinsi michezo uimarifa uaminifu, bidii na umoja miongoni mwa wanajamii.

Watu watatu wako katika mazingira ya kazi wakishirikiana kufanya jambo fulani, mwanamke mmoja ameketi mbele ya kompyuta huku watu wengine wawili wakimsaidia kumpea maelekezo, mazingira ya ushirikiano na kazi ya pamoja.

Viongozi na wadau wamekusanyika katika chumba wakishirikiana kwa ajili ya mstakabali wa taifa. Wawili kati yao wanashikana mkono kwa tabasamu wakionyesha umoja na ushirikiano. Wengine wamesimama nyuma wakiunga mkono.

Umati wa watu wakiwa wamevalia sare na kofia zinazolingana wanakusanyika katika mkutano, wanafurahi na kushangilia wakiinua mikono yao juu kwa pamoja wakiashiria umoja na mshikamano.

Viongozi wanajenga mstakabali wa taifa na hapa wanakutana kubadilisha mawazo, mwanamke anamkabidhi mwenzake kitabu kinachoashiria maharifa na hekima na wote wanaonyesha ishara ya Amani na ushirikiano

Katika eneo lenye umati wa watu, afisa mmoja ameketi mezani akitumia kompyuta akiwa tayari kutoa huduma. Mbele yake kuna nyaraka kadhaa ikiashiria kuwa mchakato wa usajili au huduma nyingine unafanyika. Kuna watu wengi wamesimama kwa subira wakingoja zamu yao.

Wanariadha watatu wamesimama kwa furaha wakisherehekea ushindi wao katika mashindano ya riadha, wote wamevalia jezi zinazoashiria uakilishi wa nchi yao na wanatabasamu kwa furaha huku mmoja wao akiwa ameinua mkono juu.

Furaha ya ushindi inakaa uwanjani. Wachezaji wanasherekea kwa pamoja wakionyesha roho ya umoja na kujitolea. Vifua vyao vimetuna kwa fahari, kila mmoja akijuwa mchango wake wa kufikia katika mafanikio

Katika hafla yenye nguvu nyingi msisimko unajenga matumaini, viongozi wanainua mikono yao juu kwa furaha, wakisherehekea mafanikio ya pamoja na wale waliowazunguka, hali hii inaonyesha uhusiano dhabiti wa jamii na uongozi unaowahamasisha.

Nishati na ari ya ushindani vinajaa uwanjani. Wanariadha wamekusanyika kwa pamoja wakipanga mikakati ya michezo kabla ya kurudi katika mapambano. Ni wakati wa maagizo ya mwisho ambapo kocha ana wapa moyo na kuwakumbusha malengo yao.

Utumishi wa umma unatekelezwa kwa kiapo cha utii na uwajibikaji, mwanamke huyu mkuu anaiongoza sherehe hii kwa heshima na busara, akihakikisha kwamba utawala wa sheria unashika mkondo.

Timu ya mpira wa mguu imekusanyika kwa mzunguko ikipanga mikakati ya mechi. Wachezaji wote wanatia moyo kila mmoja wakijizatiti kufanikisha ushindi.

Huduma za umma zinatolewa kwa ustadi na umakini kwenye dawati maaluma la habari. Mteja anapata msaada muhimu katoka kwa afisa ambaye anatumia teknolojia kutoa majibu sahihi na ya haraka.

Huduma muhimu zikitolewa kwa ufanisi, watu wanakutana ili kutatua maswala yao. Mteja na mhudumu wanashirikiana wakiwa wamekaa kwa utulivu. Ni pahali ambapo maswala ya kimaisha yanasuluhishwa kwa uelewi.

Mchezaji mmoja anatoa hisia kali uwanjani, ishara ya furaha kubwa au kukasirika, mchezaji wa timu pinzani anamsimamia kwa utulivu, huku akiwa mbali kidogo, mashabiki wanaonekana nyuma kwenye viti vyao wanashuhudia tukio hili la kusisimua la mchezo.

Kiongozi anashirikiana na umati akitoa ahadi za kesho bora. Tabasamu na ari vinajaza anga, vikiashiria matumaini ya utawala bora. Ni muungano wa viongozi na wananchi, ukijenga msingi wa maendeleo na umoja wa taifa.

Afisa anakaa mezani akitoa huduma kwa wateja kwa ueledi na umakini. Mtaalumu mwenzake ameketi karibu naye akisaidiana naye katika kazi. Mazingira haya ya kazi, ubunifu na taaluma zimeungana na kila mmoja anafanya kazi yake kwa bidii.

Wanaume wamekaa pamoja wakifurahia mchezo fulani uwanjani. Wanazungumza kwa furaha wakifurahia urafiki wao. Umati wa watu umefurika uwanjani wakishuhudia mchezo huo wa kusisimua.

Timu mbili za kina dada zinachuana vikali kila mmoja akionyesha uwezo wake wa kimchezo, wachezaji watatu wanapambana Kwa ushujaa wakiminya mpira kama wakijaribu kunyakua mashindi, mashabiki wanashuhudia mtanange wa kisisimua ambao unahitaji nguvu na akili ya Hali ya juu .

Kikundi cha watu kiko ndani ya ofisi ya kisasa ambapo huduma mbali mbali zinatolewa kwa umma, kiongozi anaonekana akizungumza akieleza jambo fulani kwa umakini, bango kubwa la huduma Kenya linonekana likiashiria kituo cha utoaji wa huduma za serikali kwa umma.

Kwa tabasamu na sauti yenye mamlaka, mwanamke huyu anawakilisha mendeleo na uongozi katika jamii. Kupitia hotuba yake anahamasisha na kutoa mwelekezo kwa wale wanaomzingira. Hii inaonyesha jukumu muhimu la uongozi wa wanawake katika kuunda mstakabali bora wa taifa.

Majaji na rais wanabadilisha mawazo kwa heshima wakijadili masuala muhimu katika mazingira rasmi. Hali ya utulivu inatawala ikiashiria uzito wa majukumu walio nayo katika utawala. Ni mkutano unaodhibitisha uhusiano katika mamlaka ya sheria na utawala wa kisiasa shughuli ya taifa.

Shughli nyingi zimeendelea hapa watu wamekaa kwenye foleni wakisubiri zamu yao na wengine wanafanya kazi kwenye kompyuta zao. Eneo zima linaashiria utulivu na linaonyesha jinsi kazi inavofanywa kwa haraka.

Katika mazingira ya jengo la huduma kundi la watu wamevaa sare rasmi wamekusanyika mbele ya jengo, wanatabasamu na wamesimama wima ikionyesha mazingira ya sherehe au mikutano muhimu ni inashara umoja na ushirikiano.

Katika msitu huu mdogo, bomba kubwa la maji linajipinda na kutoweka kwenye giza la mto wenye udongo mwekundu. Karibu yake shimo la zege limeachwa wazi likificha siri na kina zake. Mabaki ya ujenzi yamelala ovyo yakitangaza hadithi ya juhudi iliyokwama.

Mkutano wa wateja na wahudumu wa umma unaendelea. Ambapo mtaalamu mmoja anatoa huduma muhimu kwa komputa. Mazungumzo ya utulivu yanafanyika kati ya viongozi wawili walioketi huku wengine wakishuhudia utaratibu huo.

Mandhari yaliyojawa na umati wa watu yanaonyesha hisia na matumaini na mwanzo mpya. Mbele mwanaume ameinua mkono wake wa kulia huku akiwa ameshika kitabu kitakatifu akiashiria uaminifu.

Afya ya jamii inaashiria usafi wa mazingira. Na hapa tunaona uchafu uliotupwa kando ya barabara. Ni ishara kwamba jamii inahitaji kufanya kazi pamoja kuhakikisha usafi wa mazingira.

Maendeleo na ufanisi vinajidhihirisha katika mazingira ya kazi ,watu wamekaa kwa utulivu wakisubiri zamu zao, ni ishara ya mabadaliko chanya ambapo teknolojia na huduma zinakutana kwa ufanisi.

Safari ya kusaka fursa mpya imeanza rasmi, sasa ameshikilia barua za matumaini mkononi akijua kwamba kila hatua anayopiga ni muhimu. Moyo wake umejaa matumaini na shauku ya kutimiza ndoto zake.

Kikundi cha watu muhimu kimesimama pamoja wakionyesha ishara ya mafanikio na ushirikiano. Mwanaume mwenye suti anampatia mwanamke kitabu kilichofungwa vizuri ishara ya makabidhiano au uzinduzi wa jambo muhimu.

Maafisa wanakaa pamoja wakipitia nyaraka muhimu. Kila mmoja anajukumu lake na wanashirikiana kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha kila kitu kimeendelea sawa. Wanajua kua maamuzi yao yanaweza kuadhiri maisha ya watu wengi.

Huduma kwa wote zinatolewa kwa usawa na ufanisi. Watu wamekaa kwa foleni wakisubiri zamu zao. Ni mahali pa utulivu ambapo maswala ya kimaisha yanasuluhishwa kwa weledi. Huduma bora zinalenga kurahisisha na kuboresha maisha ya jamii.

Passport ni hati inayowezesha raia wa nchi fulani kusafiri nje ya nchi hio, pia inaweza kutumika kama kitambulisho inayoonyesha taifa la mtu.

Maafisa wa umma wamesimama kwa makini wakifuatilia kwa karibu wasilisho linalotolewa. Mmoja wao anatoa hotuba kwa kamera akionyesha kuwa kuna tukio muhimu linaendelea . Hali hii inaonyesha shughuli za kiofisi ambapo mikutano na mawasiliano yanaweza kufanywa kwa umakini.

Watu kadhaa wamekaa chini ya hema, wakihudumiwa na maafisa waliovalia vulana maalum. Maafisa hao wanatumia kompyuta za mkononi, jambo linalo onyesha shughuli ya utoaji wa huduma za kijiditali. Bendera yenye maandishi huduma mass , inaonekana nyuma ikionesha sisi tisho la huduma zinazo tolewa kwa jamii.

Maafisa wanahudumia wateja kwa utulivu. Watu wamekusanyika kwa uvumilivu kupata huduma. Kila mteja anahudumiwa kwa utaalamu mkubwa akipata msaaada na maelezo muhimu. Hali inaonyesha juhudi za kutoa huduma bora kwa kila mmoja.

Hatua za viongozi zinapenya kwa ari na ujasiri wakisongamana pamoja, wanaendesha masuala ya umma kwa matumaini makubwa na uthubutu. Tabasamu na mwangaza wa macho yao unaashiria uelewa na ushirikiano.

Maadili ya uwajibikaji na maadilifu yakiongoza kila hatua. Utumishi kwa uuma unashekerekewa. Mikono ya wataaluma inakutana ikionyesha ushirikiano dhabiti katika utekelezaji wa majukumu.

Katika uwanja wa michezo. Kuna mbio za kinyume za wachezaji wawili wanao tafta mpira. Mpira unaruka juu na wachezaji wote wanajitahidi kuufikia. Lengo ni moja, kupata mpira na kumaliza mchezo kwa ushindi.

Watu wanasimama nje ya jengo ambalo lina nembo na kauli mbiu inayohusika na utoaji wa huduma za umma. Mlinzi mwenye sare amesimama karibu akilinda eneo lote na kuhakikisha usalama. Watu wanaonekana kuwa wamehudumiwa au wanasubiri kuhudumiwa.

Wanaume wanne wamesimama karibu na meza yenye karatasi na vibao. Watatu hao wamevaa kofia, barakoa na fulana za kijani zenye kuwakisi mwanga. Mmoja wa wanaume hao amevaa shati nyekundu, nyuma yao kuna ukuta mweupe na na baadhi ya maeneo.

Mtaalamu amekaa mezani akipitia nyaraka muhimu na kuweka mambo kwa mpangilio mzuri. Kila karatasi na kifaa kina maana yake na inachangia kufanya kazi kuwa rahisi yenye ufanisi zaidi.

Sauti ya mamlaka inasikika ikiashiria mwanzo wa utawala wa sheria. Viongozi wamekusanyika kwa heshima wakiwa wamevalia mavazi rasmi, ni wakati ambapo sheria na haki inazingatiwa.

Katika mkutano wa kisiasa, kiongozi mmoja anahotubia umati kutoka kwenye jukwaa lililopambwa. Amezungukwa na kundi la watu wanaume na wanawake wakiwemo baadhi waliovalia nguo za bluu. Hali inaonyesha mazingira ya shughuli za kisiasa.

Timu mbili zenye upinzani mkali zinachuana katika uwanja wa kijani. Wachezaji wawili wanaonekana wakiwania mpira, kila mmoja akijaribu kuiongoza timu yake kwenye ushindi. Mashabiki wamefurika uwanjani, wakishuhudia pambano kali la burudani.

Risiti yenye mendeleo ya utimishi wa uma, ambapo huduma zinatolewa kwa ufanisi na bila kuchelewa. Sasa raia anapata haki za kusafiri kwa njia rahisi na ya haraka.

Nishati na shangwe zinajaza uwanja. Mashabiki wanasimama kwa pamoja wakishangilia kwa ari na upendo wa timu zao. Ni muungano wa roho na nguvu ukilenga kutoa mwelekeo mpya kwa wachezaji.

Katika eneo hili la huduma, watu wanasubiri kwa uvumilivu. Utaratibu wa kisasa huwarahisishia wananchi kupata huduma mbalimbali na hivyo kuokoa muda wao. Mfumo huu unaonyesha jinsi jamii inavyojitahidi kuboresha maisha ya kila mtu kwa kutoa huduma bora.

Wachezaji wa timu ya taifa wamesimama kwa heshima wakitazama juu kwa umakini. Mavazi yao meupe yanayowatambulisha kama wawakilishi wa taifa yanaleta hisia za uzalendo na umoja. Hali hii inaashiria utayari wao wa kuingia uwanjani kuipigania nchi yao.

Wachezaji wa mpira wa miguu wako kwenye uwanja wakishindana vikali katika mechi. Wachezaji wa timu moja wamevaa jezi za njano na bluu huku mpinzani wao akiwa na jezi ya machungwa. Mchezaji mwenye jezi ya machungwa anaonekana akimiliki mpira na anajaribu kuwapita wenzake.

Wachezaji wa timu ya soka wamesimama kwa pamoja wakiwa wamevalia jezi zao rasmi. Kila mmoja amesimama kwa kujiamini wakionyesha umoja na utayari wa kucheza. Hii inaashiria timu iliyo tayari kwa mashindano na inawakilisha uhusiano mzuri kati ya wachezaji.

Viongozi wa mahakama wameketi kwenye meza wakiwa wamevalia majoho yao rasmi. Wamezungukwa na bendera za taifa la mashirika mbalimbali na wanasikiliza kwa makini wanachama wa umma waliohudhuria.

Matokeo ya kutupa taka ovyo ambapo mazingira yamejaa uchafu na taka. Hali hizi inaonyesha uharibifu mkubwa wa mazingira unaosababishwa na binadamu. Kila taka inawakilisha uharibifu wa mazingira yetu na inahitaji msaada ili kurejesha mazingira yetu.

Viongozi wanatoa matumaini mpya kwa umma wakisimama mbele ya jengo la huduma muhimu. Ni ishara ya ahadi ya kurahisisha mambo na kuleta ufanisi katika kupata stakabadhi za kusafiria. Wananchi wanashuhudia mabadiliko chanya ambayo inaongeza kasi ya maendeleo na uhusiano wa kimataifa.

Wachezaji wawili wa mpira wa vikapu wanashindana vikali katika uwanja wa michezo. Mmoja wao anafanya jaribio la kurusha mpira kuelekea kwenye kikapu, huku mpinzani wake akijaribu kumzuia. Watazamaji wengi wamejaa viunga vya uwanja wakifuatilia kwa hamu mchezo huo.

Amefika mwisho wa safari akiwa amepanda kwenye treli nzito. Mikono imeinuka juu ikisherekea juhudi zake huku umati ukishuhudia kutoka mbali.

Watu wamemiminika uwanjani kutoka sehemu mbalimbali, kila mtu amekuja kushuhudia mechi wengine wakiwa wamevalia jezi za timu zao na wakipiga kelele za ushangiliaji mapema kabla ata mechi haijaanza.

Kundi la viongozi wamesimama mbele ya mimbari wakijadili maswala muhimu ya siasa. Baadhi yao wanatazama umati wa watu huku mmoja wao akitoa hotuba kwa umakini. Mandhari ni ya mikakati na uongozi.

Huu ni wakati ambapo watu wanakusanyika kwa shughuli maalum ya utoaji huduma. Baadhi wamekaa mezani huku wengine wakiwa wamesimama kwa subra. Ni mazingira ya shughuli na mwingiliano, ambapo kila mmoja anashughulika na jukumu lake.

Maendeleo ya kidijitali yanafungua milango ya utawala bora skiri inaonyesha mfumo ya kisasa ya kutoa huduma kwa umma. Ni mazingira ya teknolojia na utumishi yanayojenga msingi ya uhakika na ufanisi.

Katika mahakama taaluma na ueledi unaonekana wazi. Wanasheria wamevalia majoho yao wakiwa wamejizatiti kwa nyaraka muhimu. Wanashirikiana wakijadili na kupanga mikakati ya kesi zao.

Mashindano ya riadha yameanza kwa kasi huku wakimbiaji wakishindana kufika mstari ya mwisho. Kila mmoja anaonekana akijitahidi kadri awezavyo akiwa na matumaini ya kushinda. Umati wa watazamaji umejaza uwanja wakishangilia na kuwahimiza wanariadha hao. Jambo linaloashiria msisimuko na ushidani mkali.

Katika mkusanyiko wa umma kundi la watalaamu waliovalia suti linaandamana likishikilia bango kubwa. Bango hilo lina ujumbe unaosomeka "court a next mediation" likieleza mfumo wa utatuzi wa migogoro.

Katika eneo la mapokezi, watu wengi wamekaa wakisuburi kwa uvumilivu. Mwanamke mmoja ameketi akimshika mtoto huku akizungumza na mwanamke mwingine aliyesimama. Watu wengine wamekaa kwenye viti wakisuburi huduma. Hali hii inaonyesha mazingira ya kawaida ya utoaji wa huduma za umma.

Utumishi bora kwa wateja ndo msingi wa kila kitu. Wafanyakazi wanatoa huduma kwa tabasamu na ari wakiwa tayari kusaidia kila mmoja. Mikono yao imeendesha shughuli kwa ufanisi na mazingira yanajaa utulivu.

Sauti za ushindi na furaha zimejaza anga huku umati mkubwa wa watu ukiungana pamoja kusherehekea mafanikio ya pamoja . Kwa bendera zilizoinuliwa juu wanaonyesha kiburi na heshima kwa taifa lao. Ni wakati wa kukumbuka jinsi mshikamano unaweza kuleta matukio makubwa.

Utatuzi wa changamoto za wateja unafanyika kwa utulivu. Mteja anahudumiwa na mtaalamu ambaye yuko tayari kutoa msaada na maelezo muhimu. Lengo la huduma hii ni kutoa uvumbuzi wa haraka na kuridhisha kwa wateja.